Ng'ombe wamelala chini na wanaonekana wakiwa wameshiba baada ya kupata vyakula ambavyo walikuwa wamelishwa na wanalala wakiwa wanapumzika. Kuna ng'ombe zingine bado zinakula vyakula na kuna wengine wame wamelala.

Ndizi ina umuhimu katika jamii kwa kuwa ndizi unaweza kutumia kama chakula na pia unaweza kupeleka sokoni ili kuuza na kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia kwa majukumu yako.

Ng'ombe hizi zimeweza kufungwa katika kitu hiki kimetengenezwa kwa kuwa dawa zinapewa na zinaekwa kwenye ng'ombe hizi ili ziweze kutoroka na kutoka wakati inapewa dawa.

Sehemu hii ni sehemu ambapo wanyama wanaoshwa wanamofungwa kwenye sehemu hili. Na pia wanaweza kutolewa vitu ambavyo vimeweza kuishika ng'ombe hizi.

Ng'ombe imesimama na mguu yake imefungwa. Hii ni baada ya ng'ombe kukamuliwa. Ng'ombe inapokamuliwa kwenye ndoo inafungwa miguu yake ndio isiweze kuruka na kulipiga teke mtu ambaye anakama kitu ambaye inakamiwa. Maziwa hii ina faida mingi sana.

Mmea wa ndizi ambayo umezaa unaweza kuchunwa ama kukatwa na mtu anaweza kuchukua kwenye soko ili kuuza ama kama si kuuza mtu anaweza kujichagulia ama kupika ndizi kuwa chakula nyumbani.

Ndizi ni chakula ambacho kinakuliwa na wanadamu na ina manufaa sana kwenye mwilini kwa sababu ndizi inaweza kusaidia mwili kupata nguvu na kupata afya nzuri kwenye soko ndizi huuzwa ikiwa imeiva na hukulwa ikiwa imeiva na kabla haijaiva.

Mmea wa ndizi ilio kwenye shamba ina manufaa sana kwa kuwa, ndizi hii inaweza kusaidia kupata mapato, pia inaweza kusaidia kwa chakula ambacho inaliwa nyumbani. Na pia manufaa mengi katika jamii.

Ndizi hii imeweza kuzaa mazao mazuri na mazao hii ya ndizi inaweza kupelekwa sokoni ilikuwezesha kupata mapato ambapo unaweza kutumia kulipia karo, pia kukusaidia kwa matumizi yako, na pia ndizi tena unaweza kutumia kama chakula.

Hii ni maziwa ambayo imeweza kuharibika. Maziwa iko kwenye sufuria. Maziwa ambayo yameweza kuharibika ni maziwa ambayo ukiweka kwa moto inabadilisha rangi yake na haiwezi kuchemka.

Baada ya mahindi kukauka Kuna kuchuna kwa mahindi. Ukiichuna mahindi unaenda kuiweka kwenye jua ili ikaiuke na kuanza kudondoa Ukishamaliza kudondoa mahindi hii ,unaipeleka kwenye tingatinga ili ishagwe halafu uichukue na uipike kama chakula.

Ndizi ni mimea ambao unamanufaa katika jamii kwa kuwa ndizi inaweza kutumiwa kama chakula. Na pia ndizi inaweza kukatwa kwa shamba ili kupelekwa sokoni ili mtu anapouza anaweza kupata mapato, inaweza kumsaidia pia.

Mahali hapa ni mahali maziwa yanaweza kupelekwa na maziwa yakipelekwa katika eneo hili yanaenda kuchuchukwa na kuziweka kwenye mashine ili kuweza kutengenezewa na kuwekwa kwenye vitu na vifaa ambavyo vinawekwa.

Kazi ambayo inaendelea katika eneo hii, ni kazi ya kufunga nyasi ili unapoweka nyasi zinaweza kukauka na ili kuweka na kufunga, ili kutumika kwa masiku ya baadaye.

Kuna mimea ya ndizi, ambayo imeweza kupandwa kwa shambani, na mmea hii ya ndizi ina manufaa sana, kwa kuwa tunaweza kufaidika kwa ndizi.

Mahali hapa ni mahali ambapo ng'ombe zinalishwa na ng'ombe hizi zinalishwa ndio waweze kupata maziwa. Maziwa haya yanatumiwa kutegeneza chai na pia wanaeza kukunywa maziwa hio.

Sehemu hii ni sehemu ambapo maziwa inaletwa na inaweza kumwagwa kwa kwenye sufuria kubwa ili iweze kutumiwa na kuchemshwa mahali hapa. Magari yanaweza kuleta maziwa haya katika kituo hiki.

Ndizi hii, ni ndizi ambayo, unaeza kupeleka sokoni, ili kupata, pesa ambayo unaweza kuitumia kwa biashara.

Chakula cha mchana ni kina faida katika mwili kwa kuwa inaweza kukusaidia unapohisi njaa na vyakula vinapakuliwa kwenye sahani ili mtu anaweza kutumia kijiko ama mkono wake kula chakula hicho na chakula hicho inasaidia kuwa na afya mzuri.

Ndizi ambayo imeiva, unaweza kuikula na pia unaweza kupeleka sokoni ili kuuza ili uweze kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia.

Ngo'mbe huyu ambayo imeweza kufungwa inapigwa dawa, na ngo'mbe huyu inaweza kupigwa dawa kwa sababu hakuna mahali inaeza kuzongea.

Ng'ombe imefungwa kamba kwenye shingo lake na inaonekana kuwa kuna magonjwa ama kuna ugonjwa ambalo limeambukiza ng'ombe hili. Ng'ombe hili linaonekana kuwa lina magonjwa mbaya na haijalishwa mifupa inaonekana. Ng'ombe hii haina afya.

Katika soko unaweza kupata ndizi ambazo zinapelekwa pale ili kuuzwa. Na pia kuna mapato ambayo inapatikana wakati mtu anauza ndizi hizi. Na pia ndizi hizi unaweza kutumia kama chakula, na pia inaweza kukusaidia kibinafsi.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho inaweza tumiwa wakati maziwa inapimwa kama iko kwenye hali mzuri na pia inatumiwa kuona kama maziwa ina magonjwa ama ni mzuri kutumiwa.

Mmea huu wa ndizi ina manufaa sana, kwa kuwa ndizi hii inaweza kutumiwa kama chakula na pia unaweza kupeleka ndizi kwa kibanda ili uweze kuuza na kupata mapato.

Ndizi ni mmea ambayo unaweza kupata shambani, na ndizi hii ina manufaa katika jamii kwa kuwa, unaweza kutumia ndizi kama chakula, na pia unaweza kupeleka ndizi kwenye soko, ili uweze kupata mapato, ambayo itakuwezesha kwa majukumu yako kibinafsi, na pia kukusaidia kwa kupata pesa.

Ndizi ni mmea ambayo inafaida mingi saana, faida ya ndizi ni ,ya kwanza: unaweza kuichukulia ama kuchukua kama chakula cha nyumbani.na ndizi unaweza kuivisha na kukula tena. Unaweza kupeleka kwenye sokoni na kuweza kuiuza na kupata pesa ambayo inaweza kukusaidia.

Ngombe anakamuliwa maziwa, asubui na wakati wa jioni. Hii inasaidia kuwa ngombe ziweze kuumia na pia maziwa ina faida mingi kwa binadamu.

Kwenye shamba kuna mimea ambayo imepandwa kama ndizi. Ndizi ina manufaa mingi kwenye shamba, kwa sababu ndizi unapozaa ngomba unaweza kua kubwa na kupata zao ya ndizi. Na ndizi inaweza kutumiwa kama chakula ama inaweza pelekwa kwenye sokoni na kuuza ili ujipatie mapato.

Kuna vifaa ambavyo inatumiwa kwa kukamuwa ng'ombe na vifaa hizi zinaweza kukama ng'ombe baada ya maziwa kuisha mashini hii inaweza kutolewa.

Ng'ombe hizi zinapata malisho bora kwa kuwa ziko hali nzuri na kuna vitu ambazo zinapewa ili ziweze kutoa chakula na pia kuna nyasi ambazo zinapewa kwa ng'ombe hizi ili zitoe maziwa kwa wingi.

Maziwa haya yameweza kuharibika na jinsi ya kuona maziwa kama imeharibika unaweka katika sufuria kisha unapasha moto hio kwenye sufuria, maziwa isipochemka utajua maziwa hio imeweza kuharibika.

Mahindi yameweza kuambukizwa na magonjwa ya wadudu ambayo imeweza kuleta hasara kwa mahindi na mahindi haiwezi kuiva kwa magonjwa hii.

Kwenye shamba mtu anaweza kupanda mmea wa ndizi, na baada ya mmea kumea na kuweza kuzaa ndizi, ndizi hii inasaidia kama chakula na kwa biashara pia unaweza kupeleka sokoni na kuiuza na kupata malipo ili kukusaidia.

Mzee ameketi kwenye kiti kidogo na kuna ndoo na anaonekana kuwa anakama ng'ombe ya maziwa. Ng'ombe hii ni ng'ombe mzuri sana na inaonekana kuwa na maziwa mingi ambayo maziwa hii inaweza kusaidia kupata mapato na kusaidia kunywa ili kupata afya nzuri.

Maziwa yanaekwa kwenye jerikeni na maziwa hii baada ya kuwekwa huku, inaweza kusafirishwa kwenye vibanda tofauti tofauti ili kuweza kupata pesa.

kuna tafauti nyingi sana za ndizi na kuna ndizi ambazo watu wanakula na kuna ndizi ambayo watu hawakuli. Ndizi kama hii ni ndizi ambayo watu wanaweza kuichukua ama kula kama chakula chao ama wanaweza kuipika kwenye jiko na kuweza kuikula.

Ndizi ni mimea ambayo imepandwa katika shamba na pia unaweza kuvuna ndizi hii kwa kutumika kama mazao.

Ndizi ni mimea ambayo inapandwa shambani, na ndizi pia ni mmea ambao ukizaa, unaweza kutumika kama chakula, na pia unaweza kupeleka sokoni, ili kupata mapato ambayo yanaweza kusaidia kupata kitu ambacho inaweza kukusaidia.

Ndizi hizi zina manufaa katika jamii na mtu ambaye amepanda ndizi, kwa kuwa ndizi ikikua kwa shambani unaweza kukata na kuweza kuivisha ili kula na pia ndizi inasaidia na tena unaweza kupeleka sokoni ili kuuza na kupata pato ambayo inaweza kukusaidia.

Kuna rangi ambayo imetokea na inaonekana kuwa ilikuwa ni maziwa ambayo ilikua yamewekwa kwenye kitu hiki, na maziwa hii imeweza kuoza na kukatoa rangi hiyo na maji hiyo. Hii ni baada ya kuwa labda kuna kitu kibaya kiliangukia maziwa, na maziwa hiki kimeharibika na hakiwezi tumiwa tena

Mgomba ni mmea wa ndizi ambao unazaa ndizi. Ndizi ina manufaa pia kwa kuwa unaweza kutumia kama chakula na pia ndizi inaweza kupelekwa sokoni ili uuze na upate mapato ambayo inaweza kukusaidia.

Nyumba hii imejengwa na kutengenezwa ili kuwekwa nyasi hii. Na nyasi hii ni nyasi ambayo wanyama hupelekwa ili kusaidia kwa kula kwao na kuleta maziwa.

Ndizi hii inafaida katika mkulima kwa kua anaweza kuuza ndizi hii iliaweze kupata mapato na pia anaweza kuivisha ndizi ili aweze kutumia kama chakula na kupeleka sokoni pia.

Nyumba hii ni nyumba ambao imejengewa wanyama na wanyama hawa ni ng'ombe na pia wanapata malisho baada ya kufungwa.

Mahali hapa ni mahali ambapo kuna vifaa ambavyo vinatumiwa kupima na kutengeneza vitu kama sabuni ya kutumia na inaweza kutengenezwa na kupimwa kama imo hali mzuri ya kutumiwa.

Vifaa hivi vimetengenezwa ilikukamua ngombe, na vifaa hivi vinakamua ngombe pekeyake, na baadaya ya maziwa kuisha kwa ngombe mashine hizi zinaweza kutolewa kisha titi ya ngombe, inaweza kuoshwa maziwa kupelekwa kwenye mahali inafaa kupelekwa.

Mmea wa ndizi ni mumea ambayo unaweza pandwa shambani na mumea huu wa ndizi ina faida nyingi katika mashamba kwa kuwa unaweza kupata mazao ya ndizi.

Ndizi ni mimea ambao una faida sana kwa kuwa ndizi unaweza kutumia kama chakula. Na pia ndizi unaweza kupeleka sokoni ili uuze na kutumia kama biashara ili uweze kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia kibinafsi.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho maziwa hutumiwa kumwagwa ili kutoa uchafu ama vitu ambavyo viliingia kwenye maziwa , maziwa haya yanaonekana kama ambayo yameharibika na inafaa kumwagwa ili isilete maambukizi.

Mmea wa ndizi ina faida mingi kwa kuwa ndizi inaweza kutumiwa kama chakula na pia ndizi unaweza kupeleka sokoni ili uweze kuuza na kupata mapato.

Kwenye shamba kuna mavuno tofauti tofauti, kuna mavuno ya ndizi, kuna mavuno ya mahindi, kuna mavuno ya mimea zingine, inaonekana kuwa shamba imelimwa na kuna mambo ambayo na mimea ambayo inapandwa.

Ng'ombe inapata malisho ya nyasi, na ina manufaa kwa kuwa unaweza kupata mapato kwa ng'ombe kama maziwa na nyama.

Mahali hapa ni mahali watu wanaweza kupata maziwa yale ambayo yamekamuliwa na yameweza kupimwa na kuwa ni maziwa mzuri ambayo ng'ombe anaweza kutoa.

mumea kama mahindi hupandwa kwenye mashamba zetu za nyumbani, ambayo mahindi hii, hupandwa ikiwa moja, na baada ya kukua kubwa, huzaa mumea na mahindi hii hutupa chakula, na chakula ambacho inatupa ni ugali ambayo tunairudisha kwenye mwili ili itupe nguvu.

Kwenye shamba kuna mimea tofauti tofauti inayopandwa kama mmea ya ndizi. Ndizi inapandwa na inapokua inakomaa inazaa mazao yake ya ndizi. Ndizi ikizaa inafaida mingi kama chakula na biashara pia.

Mahindi ina faida mingi sana. Wakati mahidi imeivaa inachunwa kwenye shamba inachunwa kwenye miti yake kwenye shamba na baada ya kuchunwa mahindi haya yanapelekwa na yanawekwa kwa jua ili yaweze kukauka na baada ya kukauka inapelekwa kwenye tingatinga inasiagwa na inatengenezwa kama chakula.

Hii ni baada ya chakula kuiva na chakula imepakuliwa kwenye masahani na chakula hiki kimepikwa na ni kitamu sana.

Ng'ombe imefungwa kwa mahali hapa na maji imeweza kuwekwa kwenye kifaa hichi ambacho ng'ombe inatumia kukunywa maji.

Ndizi ni mmea ambayo unapatikana shambani na ndizi pia unaweza kuileta shambani na kuichukua nyumbani kukata kama chakula na pia ndizi unaweza kuivisha kwa kuwa inaweza kukupea na kuipeleka kwenye soko ili kukusaidia kupata mapato.

Ndizi ni mmea ambao unapandwa katika shambani na pia ndizi unapopanda unaweza kupata mavuno na mavuno haya yanaweza kukusaidia kama chakula na pia unaweza kupeleka sokoni ili kupata mapato ambayo itakusaidia kibinafsi.

Ngombe hii, ina kamuliwa, maziwa, kwenye kifaa, ambacho maziwa inaekwa, na kifaa hiki, maziwa inaekwa ni kifaa, ambacho imechongwa na imetengenezwa, ili kuhifadhi maziwa, iwe, katika hali nzuri.

Ndizi ni mmea ambayo inaweza kupandwa katika shamba na ndizi hii inaonekana kuwa imeweza kuambukizwa na magonjwa na yameweza kubadilisha rangi hiyo ya kijani kibichi.

Kuna vidudu ambayo anaweza kuvamia mahindi na mahhindi haya ya na weza kupata mazao yasiyo mazuri kwa kuwa yamevamiwa na ugonjwa hiyo ya madudu madogo.

Ndizi inaonekana ikiwa imeiva na ndizi ikionekana ikiwa imeiva unaweza kubadilisha rangi yake rangi ambayo ndizi ikiwa haijaiva ni rangi ya kijani kibichi na kuna matunda kwenye meza na vitu vingi sana mno.

Ng'ombe wa maziwa inaweza kukamuliwa kwenye siku mara mbili, asubuhi, mchana na pia jioni.

Sehemu hii imeweza kukauka sana na kuna mtu ambaye anakamua ng'ombe yake ili kupata maziwa.

Mmea kama ndizi ina faida sana mno. Ndizi unapandwa ukiwa mdogo mno na baada ya kupanda unangojea kwa mwezi kadhaa ambayo unaweza kumea kuzaaa mazao ambayo unaweza kuichukua ama kuipata kama chakula ambayo unaweza kuipika ama unangoja iive ndio ukule.

Kuna mafunzo ambayo inaweza kuendelea baina ya watu na waziri wa wakulima kuwa anaonyeshwa jinsi ya vifaa hivi vinatumia kupima kama maziwa kuwa kwenye hali nzuri.

Ng'ombe inakumuliwa na mashine ambayo inawekwa kwenye titi kisha inawashwa. Mashine hii ikiwasha inakamua ng'ombe pekee yake na baada ya maziwa kutoka kwenye ng'ombe mashine hii inatolewa na titi la ng'ombe linapanguzwa liwe safi.

Mmea wa mahindi una manufaa kwa kuwa unaweza kupanda na kuvuna na kutumia kama chakula, na kuna mimea ya mahindi, ambayo inaweza kuambukizwa na magonjwa, mahindi haya yanafaa kukatwa na kutupwa ili isiezi kuambukizwa mahindi mwngine.

Ndizi ni mmea ambayo inapanda kwenye mashamba na ndizi ina manufaa sana kwa kuwa mtu anaweza kuipeleka sokoni na kuuza ama mtu anaweza kutumia kama chakula nyumbani na ina manufaa sana kwenye mwili wa mtu.

Mmea huu umeweza kupandwa kwenye barabara, inaashiria kuwa kuna jambo ambalo limefanyika kwa kuwa ndizi hii imepandwa katikati ya njia.

Mahindi ikipandwa, ni lazima ivunwe. Na mahindi inapovunwa ni wakati mahindi imekauka vizuri na wakati jua ipo. Ikisha vunwa mahindi hudondoa na unaweka kwenye jua ili ikauke vizuri, kwa sababu ikipelekwa kusagwa, mahindi hiyo ambayo ilikuwa imewekwa kwa jua.

Ndizi ni mimea ambayo ina manufaa sana kwa kuwa ndizi unaweza kutumia kama chakula na pia ndizi unaweza kupeleka kwenye sokoni hili kuweza kukusaidia kupata mapato ambayo unaweza kutumia kwa mahitaji yako.

Ndizi hii imeweza kuivaa na imeweza kukulwa ili mtu aweze kuitia kwenye tumbo na pia unaweza kupeleka sokoni ili uweze kuuza na kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia kwa jukumu lako zote.

Kwenye shamba hili kuna mazao ambayo yamepandwa na mazao haya ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimezaa na ziko kwenye shamba mzuri. Mtu huyu anaona zao huyu wa ndizi kuwa kumekuwa mkubwa na kumeiva. Hili linaonyesha mazao mzuri ya ndizi.

Ndizi hii, ngozi yake imetolewa kwa kua baada ya kutoa ngozi unaweza kukata kata ili uweze kupijka ikiwa ngozi imetolewa, na ina maana sana kwa kua huezi pika ikiwa na ngozi.

Ng'ombe inakamuliwa kutumiwa mashini ambayo inakaa kama maziwa na ukimaliza kukamua maziwa inatolewa kwa titi la ng'ombe alafu titi la ng'ombe inaoshwa. Maziwa inachukuliwa inaenda kuwekwa kwa vifaa ambavyo inafaa kuwa.

Kuna magonjwa ambayo yanaweza kuharibu mimmea na mimmea huu ni kama mimmea wa mahindi. Mahindi yaweza kupatwa an magonjwa kama hii. Unaweza kupata mtu hawezi kufuna fenye angefaa kupata mazao mazuri na hii inamadhara sana na hakuna faida itatokea kwenye mahindi hiyo.